Watabibu waliovalia mavazi maalum wakiwa na vifaa tiba kwa ajili ya kutibu, tatizo la mwanadada ambaye ana matatizo ya kinywa yanayotokana na kusumbuliwa na meno ambapo wataalamu wapo na vifaa tiba wakihakikisha wanatibu tatizo, ili kuacha kinywa kikiwa salama.

Ukosefu wa afya bora ya mazingira, katika moja ya eneo ambalo lina uwepo wa nyumba nyingi zilizokumbwa na mafuriko, hali ambayo inapelekea mazingira kuwa hovyo, kitendo ambacho kinathibitisha kukosekana kwa afya katika eneo hilo.

Afya ya mazingira ni kitu muhimu, ikiwa moja ya kifaa kinachomwaga uchafu katika eneo moja lililoandaliwa maalumu kuwekewa uchafu, kutoka katika mazingira yetu yanayotuzunguka, hali ambayo inathibitisha usalama na afya ya mazingira.

Moja ya eneo la zahanati ambalo kuna kitanda kinachotumika katika shughuli za matibabu, hii ikiwa ni moja ya kithibitisho kinachoashiria miundombinu bora ya matibabu, inayotumika katika kusaidia jamii.

Moja ya eneo la zahanati ambalo ni mapokezi ya watu ikiwa eneo hili watu hukaa kwa ajili ya kungojea matibabu kutoka kwa watabibu, pia eneo lina miundombinu mizuri inayosaidia kuwa na huduma bora ambayo hutolewa na watabibu.

Wapo madaktari wengi, ila huyu anatambulishwa na unadhifu wake, unao ashiria umakini , na maarifa alionayo katika kazi yake, yakuhudumia wagonjwa ambao huja hospitali kila siku kwaajili ya kupata matibabu ya maradhi mbalimbali.

Watabibu Maalumu wamadawa ambao wako ndani ya mavazi maalumu yanayosaidia uwasilishaji wa kutambua kazi yao kwa urahisi pia watabibu hawa wa dawa wamekuwa na umuhimu na mchango mkubwa katika kuhakikisha afya za watu zinaimarika.

Mtabibu aliyevalia mavazi yanayoelezea kazi yake ya kuhudumia wagonjwa ikiwa yupo na moja ya mgonjwa ambaye anasumbuliwa na matatizo ya kiafya. Ambapo anachukua vipimo tayari kwa ajili ya kujua tatizo linalomsibu ili kupata suluhisho.

Duka la dawa ambalo lina makabati yaliobeba dawa zilizokuwa katika vibokoksi, ikiwa mara nyingi dawa hizi hutumiwa na mwanadamu katika kuhakikisha anajenga afya kwa kutibu maradhi yanayoambukiza na yasiyoambukiza katika mwili.

Utimamu wa afya katika jamii ni moja ya jambo muhimu ,ikiwa wasichana wawili waliovalia barakoa ili kujikinga na maradhi mlipuko, wakitoa dawa kwa wasichana wenzao ambao itakuwa kama chanjo itakayowasaidia kujikinga na magonjwa hali ambayo inaimarisha afya katika jamii.

Dawa za asili ambazo zimewekwa katika vikopo na vichupa vinazohakikisha usalama wa mtumiaji. Pia dawa za asili zinahakikisha usalama wa mtumiaji kwa kutokuwa na kemikali ambazo huleta madhara katika mwili wa mtumiaji na kusaidia afya kuimarika kwa kutoshambuliwa na magonjwa nyemelezi.

Dawa za asili, zilizowekwa katika chupa mbalimbali, ambapo inaaminika zimekua na msaada mkubwa katika jamii, kwa kutibu magonjwa mbalimbali hususani yasiyo ambukiza. Pia, matibabu yake yana gharama nafuu hivyo, huwa rahisi zaidi kwa mtumiaji.

Dawa za asili zilizohifadhiwa katika chupa na nyingine zikiwa wazi, ambapo, dawa hizi zimekuwa zikitumika sana katika jamii hususani katika kutibu magonjwa yasiyoambukizwa. Pia, dawa za asili zimekuwa na gharama nafuu jambo ambalo linafanya kuwa na watumiaji wengi.

Moja ya dawa ya asili ilio na mzizi mwembamba, uliobeba majani yaliyokolea ukijani na maua yenye rangi mbalimbali, ambapo imekua ikiaminika na watu wengi kuwa aina hii ya mzizi na majani yenye maua yamekuwa ya kitibu maradhi mbalimbali na kuimarisha afya.

Moja ya tawi la mti wenye majani yanayotumika kutengenezea dawa za asili, ambazo zimejizolea umaarufu kwa kuwa na watu wengi wanaopona kutokana na dawa hizo, ikiwa dawa hazitumii aina yoyote ya kemikali ambayo huwa na madhara mwilini.

Moja ya mtu ambaye anachunguza jani ambalo ni moja ya dawa itokanayo na mitishamba, kama itaweza kufaa katika matibabu, ikiwa inaaminika dawa za mitishamba zimekuwa dawa bora kwa kutokuwa na athari na gharama kwa mtumiaji.

Moja ya eneo lenye uoto uliopandwa katika makopo, ikiwa uoto huo umepandwa ili uweze kutumika kama dawa, itakayoweza kutibu baadhi ya maradhi wanayoyapata watu katika jamii. Hali ambayo inasaidia kuimarisha afya katika mwili.

Dawa za asili ni moja ya kundi la dawa lenye umuhimu mkubwa, katika maisha ya binadamu, ambapo mualovela ni moja ya dawa ambayo, imekuwa ikitumika na watu wengi, kwa kutibu magonjwa mbalimbali, ikiaminika imekuwa na ubora kwa kutokua na kemikali zenye madhara mwilini.

Dawa za miti shamba zimekuwa na matokeo chanya katika jamii. Ikiwa moja ya mtu mwenye jinsia ya kike, anayechuma baadhi ya majani kwa ajili ya kwenda kutengeneza dawa itakayoweza kutumika kwa matibabu ya maradhi yanayowasibu watu katika jamii.

Dawa ya mitishamba iliyotengenezwa na kuwekwa katika kifungashio kinachothibitisha usalama wake ambapo inaaminika dawa za mitishamba zimekuwa na msaada mkubwa katika jamii kwa kutibu magonjwa mbalimbali hususani yasiyoambukizwa.

Viboksi ambavyo vimetumika kuhifadhia dawa za asili, vikiwa vimeambatana na maelezo mafupi, yanayoelezea matumizi sahihi ya dawa na faida zipatikanazo kutokana na dawa hiyo ya asili, ambayo haina mchanganyiko wowote wa kemikali hali ambayo inathibitisha usalama katika figo.

Dawa ya asili yenye mchanganyiko wa malimao na tangawizi, ikiwa mtabibu ametengeneza kimiminika ambacho kitaweza kutumika kama dawa ya kutibu maradhi mbalimbali yanayowakabili watu, hali ambayo inasaidia kuimarisha afya na kuacha mwili ukiwa salama kutokana na magonjwa.

Moja ya dawa ya asili iliyowekwa katika kopo, ambalo lina maandishi yanayotoa maelezo kwa ufupi na picha inayashiria mimea iliyotumika kutengenezea dawa hiyo; ikiwa dawa za asili zimekuwa na watumiaji wengi kwa kuwa na matokeo chanya.

Kopo lililofungwa na mfuniko ambapo ndani yake limehifadhiwa dawa ya asili, pia kopo limeambatana na chapisho lenye jina fupi la dawa aina ya umura vumba na maelezo mafupi yanayotoa taarifa kuhusu matumizi sahihi ya dawa na faida.

Uwepo wa dawa za asili umekuwa na umuhimu mkubwa katika maisha ya binadamu, ikiwa ndimu na vitunguu ni moja ya vitu vitumikavyo kutengeneza dawa za asili, ambazo zimekuwa na mchango mkubwa katika maisha ya binadamu kwa kuhakikisha zinaimarisha afya.